Kuku wengi wamekusanyika pamoja katika eneo moja. Wana rangi ya kahawia. Vyombo vya kulisha na kunyeshea maji vimetawanyika katikati ya kuku. Kuna mbao na paa za mabati. Kuku moja imesimama juu ya chombo cha kulishia.